Picha hii inaonyesha soko kubwa la wazi lenye shughuli nyingi saana. Kuna umati mkubwa wa watu wanaonunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Soko hili lina mivuli mingi ya rangi mbalimbali nyekundu, manjano, bluu na nyeupe ambayo inatoa kivuli kwa wauzaji wa wateja. Nyuma ya soko kunaonekana kuwa na majengo ya mabati na miundo ya kimapokeo ya maduka